Naona kuna wanawake waiwili, mmoja amebeba mtoto mgogoni mwake pia naona kuna ndizi ya rangi ya kijani kibichi. Ina onekana kuwa wanawake hawa wanakata ndizi kutoka kwenye mgomba.

Naona kuna mtu mmoja, wa jinsia ya ki, kiume, ambaye ameshikilia ndizi mkononi mwake, pia kuna ndizi mingi ambayo imepangwa, kwa, kwenye meza, kunaonekana kuwa, hapa ni sokoni.

Hapa kuna watu, kuna nyumba na pia kuna ng'ombe. Inaonekana kuwa watu hawa wameleta ng'ombe wao ili wapate kuoshwa kutokana na wadudu kama kupe na viroboto.

Naona kuna mtu mmoja ambaye amesimama, naona kuna pikipiki mbili pia naona kuna geleni ya maziwa inaonekana kuwa mtu huyu anasafirisha maziwa kutoka eneo hili hadi eneo lingine.

Naona kuna akinamama wengi wengine wamesimama wengine wameketi wengine wameinama. Pia naona kuna ndizi ya kijani kibichi. Pia naona kuna kikapu na yaonekana kuwa hapa ni sokoni.

Naona kuna gari nyeupe, pia naona kuna ndizi ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi hii imefungwa kwenye gari hili na inaonekana kuwa gari hili linasafirisha ndizi kutoka kituo kimoja hadi kingine.

Hapa naona kuna mtu ambaye ameketi chini ,pia naona kuna kondoo jeupe ,pia naona kuna Ng'ombe ambaye amefugwa miguu yake ,naonekana kuwa mtu huyu anamkamua huyu Ng'ombe.

Hapa inaonekana ni shamba ya ndizi kwani kuna migomba mingi sana ambaye tayari kuna ndizi, ndizi pado ni changa na iko pasi haiko tayari kutolewa.

Hapa kuna vidole vya mtu ambaye ameshikilia ndizi. Ndizi haya ni ya rangi ya kijani kibichi inaonekana kuwa yeye anayachambua ndizi ili apike kisha ale.